Hili ni bango. Bango hili lina rangi miwili. Rangi ya kwanza ya nyeupe huku ingine ni ya manjano. Kuna nyundo inayotuashiria koti. Kuna maandishi kwa lugha ya Kiingereza inayomaanisha kuwa koti, ndio suuhu ya matatizo kati ya watu wawili.

Ni vitabu vilivyowekwa kwenye makundi juu ya meza. Vitabu hivi vina rangi vya samawati. Vimeekwa huku kila kundi likiakilishwa kuwa na herufi yake tofauti. Kama hapa, kuna herufi P, herufi D likiendelea.

Ni wanasiasa na chama cha Azimio nchini Kenya, mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Mwanasiasa mmoja jina lake linaonekana kwa bango kuwa anaitwa Kalonzo, amesimama na anatoa mwelekeo kwenye runinga tofauti tofauti nchini kwa mwelekeo wao.

Rais wa nne nchini Kenya bwana Uhuru Kenyatta akichukua rasmi hatamu wa uongozi. Kando wake kwa mkono wa kushoto, mke wake amesimama na kuubeba idhini ya kitaifa, amewekelea mkono. Kando yake kulia amebeba bibilia huku jaji mkuu wakiwa wakishuhudia.

Ni katika sehemu ya ujenzi. Hapa kuna tinga tinga ya rangi ya manjano na nyeusi limesimama. Nyuma ya tinga tinga hii pia kuna majengo na yanaonekana kuwa majengo haya ndio yanataka kuanza katika sehemu hii.

Jaji mkuu anatoa taarifa la habari. Amezingirwa na wanaume kwa wanawake. Nyuso zao sio la tabasamu sana. Mbele yake kuna kibango lililoandikwa ama lina mhuri rasmi ya serikali ama idara ya korti. Wanaonekana kughadhabishwa na jambo fulani.

Ofisi za posta katika jiji kuu la Nairobi. Mbele yake kuna pikipiki mbili moja yao ikiwa ni pikipiki yao ya wanaposta ya kutuma na kupata taarifa kupata kutoka sehemu mbalimbali za nchi.

Ni mpira wa vikapu hasa kwa kitengo cha wasichana. Wasichana hawa wanaonekana wenye umri wa kati. Mmoja amevalia jezi lenye rangi la nyekundu likiwa na mistari nyeupe huku mwingine akivalia jezi la rangi ya hudhurungi likiwa na mistari la nyeupe.

Ni mashabiki walioketi kwenye ukumbi. Wengi wao wamevalia jezi la rangi ya hudhurungi na wanaonekana kuwa wana furaha sana. Wanashangilia timu yao huku wengine wanatabasamu na wengine wanacheka kwa furaha zaidi.

Hawa ni wanaspoti wanaochezea timu la kitaifa ya Ulinzi kutoka nchini Kenya. Wanacheza katika ligi ya Kenya. Wanaonekana wengi la tabasamu. Wanapiga mazoezi huku wakiwa wamepiga jeraba la jezi lao la nyekundu ambalo lina shelisheli ya rangi nyeupe.

Ni katika makaribisho ya ofisi ya huduma nchini Kenya. Katika ofisi ama katika sekta ya mawasiliano, wanawake wawili wamesimama huku wakitazama nje ama kando. Wamevalia nguo lao rasmi ya kazi ya rangi nyeupe likiwa na mistari ya rangi nyekundu.

Rais nchini Kenya amevalia koti la rangi nyeusi, shati ya rangi nyeupe akiwasalimia majaji wa koti kuu nchini Kenya. Majaji hawa wanaume, wanaonekana mwingi wa tabasamu huku wakicheka wakisalimiana. Majaji hawa wamevaa nguo zao rasmi ya kazi zenye rangi ya nyekundu na nyeusi.

Ni mashabiki wa raga. Wanawake wawili wameweka mwanaume katikati mwanaume huyo amejipaka bendera ya Kenya kwenye uso wake. Amevalia miwani nyeusi. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevalia kofia nyeupe huku kulia pia kofia pia nyeupe.

Ni wanaspoti wa mpira wa vikapu hasaa kwa jinsia ya kike. Wanashabikia wenzao huku wakiwa wamesimama juu wengine wakiwa wameketi. Ni timu ya vikapu kutoka kwa Kenya ama kwa bandari ya Kenya.

Ni kituo rasmi cha usafiri, wakati watu wanachukua tikiti zao. Hapa limejengwa na jengo la kifahari, kuna mbao, meza lililotengenezwa kwa mbao ya kifahari sana. Kuna mwanaume aliyesimama huku amebeba karatasi nyeupe mkononi. Kuna foleni kwa watu wanaomfuata.

Ni mtaro uliochimbwa na serikali kwa ajili la ujenzi fulani na linaonekana kutekelezwa au kutelekezwa. Ndani yake kuna maji machafu ambayo yamejikusanya. Iko kando ya barabara tu mita chache kutoka na barabara kuu.

Mwanasiasa maarufu nchini Kenya Raila Odinga. Ameshika mkono wake mgombea wa kiti akiwa anatabasamu. Nyuma yake kuna mwanamke anayeonekana mwingi wa furaha. Wamevalia kofia la rangi ya chungwa huku wakitabasamu wote.

Ni nembo ya chama ya kisiasa yenye mikono miwili nyeusi inayosalimiana, chini yake kuna tukio ama kuna sentesi inayosema tuko pamoja, Ndani ya rangi ama sehemu ya kushikana mikono ni rangi yenye manjano, huku ikizingirwa na rangi nyekundu, hili ni nembo ya chama.

Ni timu ya wanawake ya mpira wa vikapu, wamesimama huku wakisikiza mawaidha kutoka kwa mmoja wao kabla warudi uwanjani, wamevalia jezi la rangi ya samawati lenye virutubishi ama seliseli ya rangi nyeupe, wamesimama huku nyuma yao wakiwa na mashabiki walioketi wakiwatazama.

Timu ya raga nchini Kenya wanasherehekea ushindi wao wa kombe. Wamefurahia huku kila mmoja wao akitabasamu. Kando yao kuna mkufunzi wao ambaye pia amefurahia. Wamevalia jezi lao lenye shati ya rangi ya nyekundu huku ikiwa na vishelisheli ya rangi ya nyeupe na kijani kibichi. Wamevalia kinyasa la rangi nyeupe. Wote washerehekea kwa pamoja.

Mashabiki ya timu nchini Kenya, wasichana kwa wanaume. Wanakoonekana mwingi wa furaha huku wakisherehekea. Wamebeba bendera ya nchi Kenya. Msichana amewachilia nywele huku kando yake kuna mwanaume aliyevalia kofia nyeupe. Wana furaha sana.

Katika ofisi ya huduma ya serikali, ameketi mwanaume aliyezamia kwenye tarakilishi yake. Mbele yake kuna vidhibiti ama viidhini vya watu vilivyopangwa na anayaangalia huku akiyazamisha kwa tarakilishi. Amevalia nguo shati ya rangi nyeupe na koti la samawati lililokolea. Kando yake kuna wenzake ambao pia wamezamia kazi ya kupanga makaratasi hayo.

Wachezaji wa mpira wa soka nchini Kenya wanaume. Wanaonekana mwingi wa furaha, wanasherehekea kombe lao la ubingwa wa ligi nchini Kenya. Nyuma kuna mtoto aliyebeba mpira wa rangi ya manjano huku wachezaji wote wakiwa wamevalia jezi ya rangi moja. Wamevalia jezi la rangi ya njano na lina mshale ya rangi ya kijani kibichi.

Mchezo wa kurusha mpira wa mikono kwenye sekta ya wasichana. Wasichana hawa watatu wanaonekana kuung'ang'ania mpira, wawili wakijaribu kukinga msichana aliyevalia jezi la rangi ya nyeupe, kutorusha mpira ili kuwafunga.

Wanaume wanne wameketi mbele ya mwanaume mmoja katika ofisi za huduma. Wanaume hawa wawili walioko katika eneo la kushoto wamebeba makaratasi mikononi. Wanatazamana ana kwa ana na mhudumu huyu wa huduma.

Ni katika ofisi za huduma katika eneo la usajili wa vitambulisho. Mwanamke mmoja afisa katika eneo hili ameshikilia vitambulisho kadhaa ambazo hazijachukuliwa kutoka kwenye huduma hili. Anatabasamu huku akiwa amevalia shati la rangi ya nyeupe ambalo ina mistari ya rangi nyekundu. Kando yake kuna afisa mwenzake anayechungulia karatasi fulani.

Rais mkuu nchini kenya wanatembea kando ya rais wa korti nchini kenya. Rais wa korti Bii Martha Koome anatazama saa kwenye kiwiko cha mkono cha rais William Ruto aliyevalia suti la samawati iliyokolea, shati nyeupe na tai la zambarau wote wakitazama saa wakitabasamu.

Ni ndani ya jumba la huduma. Hapa mwanamke na mwanaume wanawakilisha wajenzi. Mara nyingi, wahandisi wajenzi hukuja hapa kupata idhini tofauti tofauti kama vile jinsi ya kujenga nyumba ama idhini ya kuanza kujenga jumba mahali fulani.

Ni katika ofisi ya kutoa huduma kwa watu. Watu wamepanga foleni kwenye viti spesheli . Mhudumu wao amesimama huku akiwaeleza mmoja baada ya mwingine mahali pa kufuata. Kuna mama aliyebeba mtoto mkononi huku mkono wa kushoto ameushika karatasi wakingoja huduma.

Ni sehemu maalum iliyotengwa nje ya majengo fulani ili kutoa huduma ya kitambulisho ama usajili kwa watu binafsi. Hapa mbele kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa makini sana. Ameshikwa kidole na msichana aliyevalia nguo la kijani kibichi na miwani.

Wachezaji wa timu rasmi ya Ulinzi nchini Kenya. Wamesimama kwa ustadi. Wanapata maagizo kutoka kwa kocha wao mkuu kabla kuingia uwanjani. Wamevalia jezi la rangi nyeupe lenye umbo ama lenye madoadoa ya rangi ya jekundu.

Ni vitambulisho vya kitaifa nchini Kenya. Vimepangwa juu ya meza. Vinaonekana kuwa mpya na wenyewe hawajajitokeza kuvichukua. Vimefungwa kwa kipande kipande huku kila kipande kina eneo lake.

Ni katika ofisi za huduma. Mwanamke mmoja amevalia shati ya rangi ya nyeupe, ameketi mbele ya mwanaume anayemwonyesha kando. Sehemu hii ni sehemu ya kusimamia bima ya afya ya SHA. Kando ya mwanaume huyu kuna mwanaume mwingine aliyenyoa kipara na ni mmoja wa afisa katika eneo hili.

Wachezaji wa mpira wanaung'ang'ania mpira. Wako kwenye mchezo rasmi wa soka la kandanda. Mmoja wao amevalia jezi jekundu huku wengine wamevalia jezi la manjano. Nyuma yao kuna mashabiki walioketi wakiutazama mpira huu kwa umakini.

Ni kinara mkuu wa chama cha Azimio nchini Kenya na kiongozi wa upinzani nchini Kenya. Wakati ni wa kupiga kura. Nyuma yake kuna mmoja wa wanaume aliyesimama akimsaidia kuweka vidole vyake, huku mwanamke aliyevalia suti la samawati akitazama tarakilishi kurekodi.

Ni tenki linalosambaza maji kwa makao ya watu. Limesimamishwa kwenye sehemu maalum. Chini yake limepewa idhibiti na seruji. Chini yake pia kuna kitambaa ama kifaa cha kutupia takataka la nyeusi. Tanki yenyewe ni ya nyeusi.

Pasipoti mbili, moja ni ya nchini Kenya, huku nyingine likiwa la jumuia ya Afrika mashariki. Moja lina rangi ya samawati iliyokomaa, huku nyingine ni ya rangi ya samawati isiyokomaa. Yote yako juu ya meza.

Ni jaji mkuu anayeonekana kutoa hotuba yake kwenye taifa. Jaji huyu anaitwa Martha Koome, amevalia nguo zake rasmi za kazi. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu mingi anapo ongelesha wananchi wa Kenya.

Hawa ni majaji mkuu nchini Kenya. Wanawake wawili na mwanaume mmoja wamesimama nje ya koti nchini Kenya. Kwenye mikono wameshikilia barakoa lenye rangi nyeupe huku wakiwa wamevalia nguo zao rasmi za kazi zenye rangi la nyekundu na nyeusi.

Mwanahuduma ameketi huku akitazama tarakilishi yake, mbele yake kuna wanawake watatu walioketi, nyuma ya wanawake hawa kuna foleni kubwa, wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa tofauti tofauti, wanangoja kuhudumiwa.

Rais nchini Kenya anaonekana kutia sahihi muktaba wake wa term ya uongozi. Mbele yake kuna jaji mkuu, kando yake majaji wengine wakiwa wamesimama wakiutazama kwa umakini na ukaribu sana shughuli hii inapokamilika.

Mazingira ni ya huduma nchini Kenya, waafisa wa huduma wamesimama wanawake wawili, mmoja amesimama karibu na vitambulisho vya kitaifa ambavyo havijachukuliwa na wenyewe huku mwengine akiangalia karatasi akiwa amekasirika kidogo.

Ni wafanyikazi wa huduma wakiwa kwenye muingilio mkuu wa lango la huduma nchini Kenya. Wanawake wamevalia nguo juu ya samawati huku ikiwa na ukomavu wa rangi nyeupe. Chini wamevalia sketi nyeusi mmoja akiwa amezamia kompyuta yake akiutazama vizuri.

Ni bango la korti nchini Kenya. Juu kulia kuna umbrela ya serikali na jina ya jaji ama jina la korti ama idara linasimamia makorti nchini Kenya zina rangi ya manjano na nyeupe.

Ni mashabiki wa mpira wa miguu wakishangilia kwa furaha na hamasa kubwa uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi la timu ya AFC Leopards nchini kenya ambayo ni moja wapo ya vilabu vikongwe na maarufu nchini Kenya.

Kitambulisho rasmi kwa wananchi ama raia nchini Kenya. Kinamilikiwa na raia kuonyesha kuwa uraia wao ni wa uhalali, inaonyesha sehemu waliko zaliwa, majina yao kamili na nambari fulani ya usajili ambao huwa tofauti na mengine kabisa.

Ni rais anayeonekana kuchukua hatamu uongozi rasmi. Mkono wake wa kulia ameubeba biblia ambalo lina rangi ya nyeusi na mkono wake wa kushoto ameushikilia katiba. Anaongea maneno fulani huku mkewe mama wa kwanza wa taifa akisimama tisti.

Hili ni ofisi rasmi la huduma kwa wananchi linalojulikana kama huduma centre. Hapa wafanyakazi wanaonekana kuwa wameketi katika msitari mmoja wamevalia sare rasmi ya kazi na kwa karibu wamezingatia hali ya afya yao kuwa wamevalia barakoa kujikinga na athari ya ugonjwa.